Hapa ni ofisi ya huduma. Tunaweza kuwaona watu mbalimbali. Miongoni mwao ni yule ambaye anaonekana kwamba anafanya kazi katika sehemu hii na wengine walio kuja katika mahali hapa ili kuweza kujipatia huduma za serikali.

Huku tunaweza kuwaona watu wawili, mmoja ni aliyekuwa jaji mkuu katika nchi ya Kenya David Maraga na mwingine ambaye ni mstaafu rais Uhuru Kenyatta.

Huku ni uwanjani na kuna mashindano ya wanariadha tunaweza kuona watu ambao wamefurika katika sehemu hii, ueda wamekuja ili waweze kujionea mashindano hayo.

Hapa ni ofisi ya huduma. Tunaweza kuwaona watu wawili wanao fanya kazi katika mahali hapa. Na sehemu hii hupeana huduma za vyeti vya kuzaliwa.

Hapa ni uwanjani, tunaweza kuwaona waschana ambao ni dhahiri kuwa ni wachezaji wa kandanda , waschana hawa ni wanafunzi katika shule ambao wamekuja ili kushindana na timu nyingine.

Hapa ni ofisi ya huduma. Tunaweza kuwaona watu mbalimbali, miongoni mwao ni wale wanaofanya kazi katika ofisi hii na wengine ni wananchi ambao wamekuja kujitafutia huduma za serikali.

Hapa ni ofisi ya huduma katika nchi ya Kenya. Kuna watu wanaoonekana, miongoni mwao ni wanaofanya kazi katika ofisi hii. Mahali hapa ni muhimu sana kwa vile husaidia wananchi kujipatia huduma za serikali.

Hapa ni uwanjani. Tunaweza kuwaona wachezaji wa mchezo wa kandanda, ambao wamevaa sare za rangi nyekundu. Wanaonekana kufanya zoezi ili waanze kucheza.

Huku ni uwanjani, tunaweza kuona umati wa watu ambao umefurika katika sehemu hii. Kuna mwanamke aliyeinua bendera ya nchi ya Kenya dhairi kwamba ndiye mkenya.

Hapa ni nyumba ya huduma katika nchi ya Kenya. Tunaweza kuwaona watu waliosimama ili waweze kupigwa picha na ni dhahiri kuwa watu hawa hufanya kazi katika ofisi hii ya huduma.

Hapa tunaweza kuwaona watu mbali mbali ambao wamefika katika sehemu hii. Miongoni mwao ni pamoja na majaji katika nchi ya kenya kama vile Philomena mwilu vile vile tunaweza kumwona rais William ruto ambaye anatia sahihi kwa nakala fulani.

Hapa ni ofisi ya huduma katika nchi ya Kenya. Tunaweza kuwaona watu wanaofanyakazi katika sehemu hii. Mahali hapa ni muhimu kwa vile husaidia wananchi katika kujipatia huduma za serekali.

Hapa kuna watu ambao ni dhahiri kuwa ni wachezaji wa timu fulani na inaonekana kuwa wameshinda katika mchezo ambao wamecheza kwani wanainua kikombe.

Hapa ni hafla ya kuapishwa kwa jaji kwani tunaeza kumuona jaji mkuu katika nchi ya Kenya, Martha Koome ameinua bibilia ishara kwamba yeye anakula kiapo ili aanze kazi yake ofisini.

Huku huenda ni ofisi za idhara ya uhamiaji kwani tunaweza kuona paspoti za nchi ya Afrika mashariki kumaanisha kwamba mtu ambaye ana paspoti hizi huweza kutembelea nchi za Afrika mashariki.

Hapa ni uwanjani, tunaweza kuwaona wachezaji wa soka wanaocheza uwanjani. Vile vile kuna watu ambao wamefurika kwani wao huenda ni mashambiki.

Hapa kuna watu ambao wanaonekana kwamba ni wachezaji. Wao ni wa timu ya Kenya Airways inaonekana kwamba wameshinda katika mechi kwani wanainua kikombe ambacho walipata.

Hapa ni ofisi ya huduma. Tunaweza kuwaona watu mbalimbali. Miongoni mwao ni wale wanaofanya kazi katika sehemu hii. Vilevile kuna wale ambao wamekuja ili kujipatia huduma mbalimbali za serikali.

Huku ni uwanjani, kuna wachezaji wa kadada wanaonekana na wamevaa shati za rangi ya manjano, vilevile tunaweza kuwaona mashambiki wa timu hii.

Hapa ni uwanjani. Tunaweza kuwaona wachezaji wa soka wa timu mbili. Vilevile kuna watu ambao wamefurika katika uwanja huu. Dhahiri kwamba wao ni mashabiki wa timu hizi.

Haha ni ofisi ya huduma tunaweza kuwaona watu mbalimbali miongoni mwao ni wanaofanya katika sehemu hii, ofisi hii ni muhimu sana kwa wananchi wa kenya Kwa sababu wanakuja huku kujipatia huduma mbalimbali za serekali.

Hapa ni uwanjani, tunaweza kuwaona wanawake wanaocheza mchezo wa kikapu. Vile vile kuna watu wanaoketi kando yao, wao wanawaangalia wakishindana.

Hapa ni uwanjani tunaweza kuwaona wachezaji wa kandanda vile vile kuna watu ambao wamefurika katika uwanja huu dhahiri kuwa wao ni mashabiki.

Huku ni nyumba ya huduma katika nchi ya Kenya. Nje ya nyumba hio kuna watu ambao wamepanga foleni na wengine walioketi uku wakigonja ili waweze kuingia ndani.

Hapa ni uwanjani ,tunaweza kuwaona watu wengi ambao wamefurika katika sehemu hii wengi wao wameinua bendera ya nchi ya Kenya ishara kwamba wao ni mashabiki wa timu ya Kenya.

Hapa ni uwanjani. Kuna umati wa watu ambao umefurika katika sehemu hii. Ni dhahiri kwamba watu hawa ni mashabiki wa timuyakhwakhola kwani huenda timu hiyo inacheza uwanjani.

Hapa tunaweza kumuona mtu aliyesimama kando, yake kuna bendera ya nchi Kenya, huyu alikua ni gavana katika mji wa nairobi, jina lake ni evans kidero yeye, anaapa iliaweze kuingi ofisini.

Huku tunaweza kuwaona watu wawili, mmoja wao akiwa ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya Martha Koome na mwingine ni rais wa nchi ya Kenya William Ruto.

Hapa ni uwanjani tuweze kuwaona wachezaji wanaocheza mchezo wa soka, na ni dhahiri kwamba mchezo huu umeweza kufuatiliwa na kampuni ya betika.

Huku ni hafla ya wanasiasa, kwani tunaweza kuwaona viongozi mbalimbali, miongoni mwao ni pamoja na aliyekuwa rais katika nchi ya kenya Uhuru Kenyatta.

Hapa ni uwanjani kwani tunaona mashambiki wakishangilia, miongoni mwa mashambiki hawa ni pamoja na wanasiasa kama vile rais wa nchi ya Kenya Wiliam Ruto pamoja na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga.

Hapa ni ofisi ya huduma katika nchi ya Kenya .Tunaweza kuwaona watu ambao wanafanya kazi katika sehemu hii. Mahali hapa ni muhimu kwa wananchi wa Kenya kwa sababu husaidia katika kuwapa huduma za serikali.

Hapa kuna watu mbalimbali wanaoonekana miongoni mwao ni spika wa bunge la taifa Moses Wetangula vile vile tunaweza kumuona jaji mkuu katika nchi ya Kenya Martha Koome na hata jaji Flomena Mwilu.

Huku ni ofisi ya huduma, tunaweza kuwaona watu wawili, mmoja anayefanya kazi katika mahali hapa na mwingine ambaye huenda amekuja ili aweze kujipatia huduma mbalimbali za serikali.

Hapa ni uwanjani kuna wachezaji wa mchezo wa kandanda wanaoonekana kushangilia. Vile vile kwa umbali tunaweza kuwaona watu ambao ni dhahiri kuwa mashabiki.

Huku ni uwanjani tunaweza kuona umati wa watu, ambao wamefurika katika sehemu hii, miongoni mwao wanaonekana kushangilia, dhahiri kwamba wao ni wa timu fulani.

Hapa ni ofisi ya huduma katika nchi ya Kenya, tunaweza kuwaona watu mbalimbali, miongoni mwao ni wale wanaofanyabkazi katika sehemu hii, na kuna askari ambaye amekuja kujitaftia huduma za serikali.

Huku ni uwanjani tunaweza kuona watu mbalimbali miongoni mwao wamevaa nguo za rangi ya kijani kibichi. Kuna mmoja ambaye ameinua kitambaa kilichoandikwa Gormahia FC kumanisha kwamba yeye ni shabiki ya timu hiyo.

Hapa tunaweza kuwaona watu mbalimbali miongoni mwao ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya, Martha Koome. Mwingine ni rais wa nchi ya Kenya William Ruto.

Hapa ni uwanjani, tunaweza kuwaona wachezaji wa mchezo ya kandanda, wao ni wa timu ya brookside, wanajaribu kufanya zoezi ili waanze mchezo.

Huku ni ofisi ya Huduma katika nchi ya Kenya. Tunaweza kumwona mtu anyefanya kazi katika mahali hapa. Ni muhimu sehemu kama hizi ziwemo ili ziweze kusaidia wananchi katika kupata huduma za serikali.

Hii ni hafla ya siasa tunaweza kuwaona wanasiasa mbalimbali hasaa kutoka chama cha chungwa. Kuna hata aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga.

Huku ni ofisi ya idhara ya uhamiaji, tunaweza kuwaona watu mbali mbali ambao wamepanga foleni, huenda wamekuja katika sehemu hii ili kujipatia paspoti.

Huku kuna watu mbalimbali wanaonekana, wengi wao ueda ni viongozi, kuna ata jaji mkuu katika nchi ya Kenya Martha Koome pamoja na Philomena Mwilu.

Huku ni uwanjani kuna watu mabli mbali wanaoonekana miongoni mwao ni wale walio na tarumbeta ni dhahiri kwamba hawa ni mashabiki wa timu fulani ambayo inacheza uwanjani.

Huku ni uwanjani. Kuna watu ambao wamefurika katika sehemu hii. Miongoni mwao ni mashabiki wa timu ya Al-Azizia FC, kumaanisha kwamba timu hiyo inacheza uwanjani.

Hapa ni hafla ya wanasiasa. Tunaweza kuwaona watu mbalimbali ambao ni ishara kwamba ni viongozi. Kuna hata mmoja ambaye alikua ni rais katika nchi ya Kenya, Uhuru Kenyatta.

Hapa ni ofisi ya huduma, tunaweza kuwaona watu wawili mmoja wao akionekana kwamba ni afisa ambaye ametembelea katika sehemu hii ili aweze kuchukua habari katika wizara inayohusika.

Hapa ni uwanjani. Tunaweza kuwaona wachezaji na ni wa mchezo ya kandanda. Watu hawa ni dhahiri kwamba wako uwanjani na wanajitayarisha katika mchezo utakaochezwa.

Hapa ni uwanjani, tunaweza kuwaona wachezaji wa kadada na ni wa timu ya KDF. Wao ueda wamekuja katika mahali hapa ili kushindana na timu nyingine.

Huku Kuna mwanamke ambaye anaonekana kuinua bibilia ishara kwamba anahapa. Mwanamke huyu ni jaji mkuu wa Kenya Martha Koome.

Huku ni ofisi ya huduma, tunaona watu ambao wanafanya kazi katika ofisi ukifika mahali hapa, sehemu hii ni muhimu sana kwa wananchi kwa sababu wanaweza kupata huduma za kiserikali katika mahali hapa.

Huku ni ofisi ya huduma kwani tunaweza kuwaona watu mbalimbali wanaofanya kazi katika ofisi hii, ni muhimu kuwepo kwa ofisi ya huduma hili iweze kusaidia wananchi katika huduma za serekali.

Hii ni hafla ya kuapisha rais. Tunaweza kuona watu mbali mbali, miongoni mwao ni Margret Kenyatta, pamoja na mstaafu rais Uhuru Kenyatta anaye hapa.

Hapa ni uwanjani, tunaweza tukaona watu ambao wamefurika katika sehemu hii, na ni dhahiri kwamba ni mashabiki, wa wamevaa shati ya sport pesa .

Huku kuna mwanamke ambaye ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya anayejulikana kwa jina Martha Koome yeye anaonekana kuwa anahutubia watu huenda anataka kushika watamu wake ofisini.

Hapa ni uwanjani. Tunaweza kuona timu moja ya wachezaji na vilevile kuna watu ambao wamefurika katika sehemu hii, dhahiri kwamba ndiyo mashabiki.

Hapa kuna mwanamke aliyeonekana aliyekuwa mwakilishi wa wanawake. Yeye anasema kwamba anasimama na amani. Jina lake ni Rachael Shebesh.